Vitabu vya somo la tekinologia vya gredi ya saba vilivyo juu ya meza nyeupe na turungi kwenye vibanio, na faili ya rangi ya manjano, kifaa cha kuchaji kipakatalishi, juu ya kiti cha plastiki cheupe.